Hapa imeandikwa miezi ya muhula, ti tarehe ishirini na nne, jumatatu, mwezi wa pili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya kenya wako kiwanjani wakiendelea na mbio zao. Huyu mwanariadha msichana ameshika bendera ya amerikani na huyu mwingine ameandikwa shati yake Kimani kumaanisha jina yake anaitwa Kimani.

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa ni ya ghorofa, ni ya kukomboa au kuuza wakati mtu anataka nyumba ya kukomboa au kuuza anapiga nambari hizi zenye zimeandikwa kwa mwenyewe

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa. Ni ya gorofa imetengenezwa vizuri na imepakwa rangi.

Hapa ni picha yenye imewekwa kwa ukuta, inaonyesha picha ya mwalimu na wanafunzi. Mwalimu ameshika vitabu kwa mkono na mwanafunzi ameshika viatu mkononi tena.

Mlemavu huyu ako kiwanjani agifanya mazoezi anafanya mazoezi ya kurusha mikuki hawa vijana wawili anaru anahona vile mlemavu huyu anarusha mikuki

Siku hizi mashule katika nchi ya kenya, watoto wa chekechea wametengenezewa mahali wanachezea wakati hawafunzwi kwa darasa.

Hizi ni masaduku zenye zimetengenezwa kwa ukuta ya ofisi , masanduku hizi ni za kuweka vitabu , zimeandikwa nambari kwanzia moja hadi kumi na mbili.

Hapa ni darasa, viti na maloka za watoto zimepangwa. Watoto hawako kwa shule. Kuna kiti chenye kimeangushwa. Maloka haya yametengenezwa vizuri sana.

Karatasi yenye imeandikwa na kuweka kwenye ukuta. Kuna rula yenye imewekwa katikati yao imeandikwa kwamba ni ijumaa mwezi wa pili mwaka wa elfu mbili ishirini na tano.

Hii ni ratiba yenye imeandikwa kwa karatasi na imewekwa kwa ukut. Kuna saa zenye zimeandikwa na vitu na majina ya watu.

Hizi ni siku ya miezi. imeandikwa, siku na majina ya mIezi ya muhula. Imeandikwa kuanzia januari hadi dicemba.

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa ni ya gorofa. Imepakwa rangi na zimeundwa tishio mingi. Kuna maua yenye ime pandwa nje ya hii nyumba.

Huyu ni waziri wa elimu anaongea akiongelesha watu, amevaa suti na kuna kitu ameweka kwa shingo yake.

Hawa walemavu wamekaa kwa viti zao za walemavu, wamevalia mavazi zenye zimeandikwa hii Kenya wanafunzwa vile kupigana na wengine.

Hawa ni wanariadha wa Kenya, wako kwa kiwanja. Wanachapa picha pamoja. Wanaonyesha kwamba wao washindi. Wamevaa nguo zenye zimeandikwa majina yao.

Hizi ni maelezo yenye imeandikwa miezi. Kuna maelezo imeadikwa kwamba ni siku ya Jumatatu, tarehe ishirini na nne mwaka wa elfu mbili ishirini na tano.

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa. Kuna nyumba ingine imejengwa juu yake na kuna dirisha imejengwa. Mlango iko wazi imefunguliwa.

Hawa ni wanariadha wa kenya wako kiwanjani wakiendelea na mbio zao, huyu amevaa shati yenye imeandikwa jina lake mbele yake, amefunga macho yake.

Hii ni mlango yenye imefungwa. Kuna maelezo enye imeandikwa kwa karatasi na imewekwa kwa mlango. Inaonyesha kwamba hapa ni labi ya chemicali na biologia.

Wanariadha wa nchi ya kenya, wako kiwanjani wakiendelea na mbio zao, wamevalia mavazi ya wanariadha. Kila mtu ameandikiwa jina yake juu ya shirt .

Huyu ni mwanariadha ako uwanjani anaendelea na zoezi yake ya kukimbia anaitwa Samson Ojuka.

Kitabu ya gredi ya saba , kitabuu hiki ni ya kompyuta , kitabu ya mwanafunzi ya kusoma. Wanafunzi wanasona hizi vitabu shuleni.

Walemavu hawa wako kiwanjani , wote wamevalia mavasi ya aina moja, wanasimama kwa laini moja wengine wanasimama nyuma ya ingine , wamevaa viatu wote na mpira mbili ziko chini yao.

Hii ni nyumba kubwa yenye imejengwa, ni ya ghorofa. Wakati unataka uenda ghorofa ya juu kuna njia yenye imetengenezwa ili wakati unataka uende juu unapitia.

Hapa nyuma kuna meza kubwa yenye komyuta zimewekwa juu, kumpyuta hizi zinatumiwa na wenyewe wakati mtu anataka atafute kitu kwa kompyuta yake anaifinya na ataipata hapohapo.

Hapa ni darasa la wanafunzi. Viti zimepangwa kwa laini. Viti hizi zimetengenezwa vizuri. Na zote zimewekwa kwa laini kwa darasa.

Picha hii inaonyesha michoro yenye imechorewa kwa karatasi hii na imewekwa kwa ukuta, michoro hizi zimeandikwa nambari michoro ya samaki na zingine.

Karatasi yenye inaonyesha masiku ya wiki, inaonyesha kwamba kuna siku ya jumatatu, jumapili, jumanne. Inaonyesha tarehe tena.

Picha hii inaonyesha uchafu shuleni imeandikwa maelezo kwamba uchafu zimejaa hapa shule, vitu zenye zinatumiwa, zinatumiwa mara mingi kwa moja.

Hapa ni madarasa yenye imejengwa. Kwa ukuta kuna picha yenye imewekwa, na varanda kuna picha za wanyama zenye zimewekwa kwa ukuta.

Hapa ni kiwanja, kuna watu wenye wamekaa kwa kiti .na wengine wamekaa kando ya kiwanja. kuna hema yenye imejegwa katikati ya kiwanja .na mtoto huyo msichana anazindikizwa na mwenzake akikimbia.

Hapa ni darasa la wanafunzi. Loka hii imeharibika imewekwa kuonana na loka ingine. Kuna kibuku chini ya hii loka.

Walemavu hawa wamekaa kwa kiti zao, kuna mwenye amebeba bendera ya kenya, wanasindikizwa na wengine, wanaenda mahaki yenye sherehe inaandaliwa.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya kenya wako kiwanjani huyu mwenye amefunga kichwa yake ameteleza chini.

Huyu mlemavu ako kiwanjani akiendelea na mazoezi yake. Anatumia hii baiskeli yake kiwanjani akiendelea na mazoezi yake.

Hapa ni mlango ya nyumba, kuna karatasi yenye imeandikwa na kuwekwa kwa mlango imeandikwa gredi moja cha na jina ya mtu Agnes.

Kwa msitu kuna wanyama wengi na miti mingi zenhe zimepandwa kwa msitu, kuna msitu ya serikali na msitu ya mtu binafsi. Msitu ya serikali inachungwa na wafanyi kazi wa serikali.

Ni walemavu wako kwa uwanja, wanafunzwa vile kuchapana na watu wengine. Mlemavu anafunzwa vile kuchapana na mtu mwingine mwenye si mlemavu ama mwingine mwenye ni mlemavu.

Hizi ni vitu ambavyo imetengenezwa kwa mashule yote nchini Kenya ili watoto wadogo wa chekechea wanachezea.

Hapa ni masanduku zenye zimetengenezwa kwa ukuta ya nyumba, zinawekwa vitabu vya aina nyingi, vitabu vya shule ama vitabu ambavyo zinauzwa kwa maduka, vinajengwa vitu kama hizi boxi alafu vitabu au vitu vya kuuza vinawekwa kwa pahali pamoja.

Hii ni mitihani ya mwanafunzi, mwanafunzi amepta mbili kati ya maswali kwanzia nambari nane hadi kumi na nne.

Ni mlango yenye imefungwa. Na kuna karatasi yenye imepekwa. Karatasi hii iko na maelezo kwamba ukienda ndani kuna mahali ya kusoma.

Hawa ni wachezaji walemavu. Wako kiwanja wakiendelea na mpira ya kandanda.

Kuna wanariatha wa nchi ya kenya waume na wakike wote ni wanariatha wa kenya. Hawa ni wanariatha wa kiume wakiendelea na mazoezi yao.

Hawa ni walemavu wamevalia nguo jekundu wengine jeupe kuna wamesimama nyuma yao, na kuna kitu imewekwa kwa ukuta. Wanaonyesha ishara ya mono ya kwamba wakona kitu wanafanya kama wanataka kupigana.

Picha hii iko na viatu, gari, maguo na picha za watu, hii nii picha zenye zimechorwa na kuwekwa kwa ukuta ya nyumba.

Hizi kompyuta mbili zimewekwa juu ya meza, zinatumiwa wakati mtu anataka atafute kitu, ama wakati wanafunzi wa chuo kikuu wanataka kusomea.

Hapa ni uwanjani, mlemavu huyu amevalia mavazi ya mchezo, anacheza mpira ya mguu au wa kandanda, ako kwa uwanja, anafanya mazoezi.

Hizi ni makompyuta zenye zimewekwa kwa meza kuna viti kando zao, zinaonyesha kwamba kuna watu wenye wanatumia hizi kompyuta kusomea ama kutafuta vitu ambavyo wanataka watafute kwa kmpyuta zao.

Computer hizi zimewekwa kwa meza, na zinatumiwa na wasomaji wakati wanasoma shule wanatumia tena kwa shule wakati mtihani inatolewa.

Hapa ni darasa la wanafunzi, ni viti vya wanafunzi zimepangwa kwa laini kwa darasa, hii darasa zimejengwa vizuri sana na viti zimetengenezwa vizuri na zimewekwa kwa laini kwa darasani.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya Kenya. Wako kiwanja wanaendelea na mbio zao.

Hapa uwanjani walemavu hawa wako uwanjani wakiendelea na mazoezi yao wakicheza mpira ya kandanda. Wote wanajishindia kuna wenye wamevaa nguo jekundu na wengine kijani, kuna mpira katikati yao wote wanacheza uwanjani.